Hiki ni chumba cha tarakilishi. Kina tarakilishi nne pamoja na vipanya vyao . Vyote viko juu ya meza, pia kuna viti vya plastiki vya rangi nyeupe.

Tarakilishi hii ipo mezani pamoja na kibodi na kipanya. Kiti cha plastiki ya rangi nyeupe kinaonekana. Mazingira haya yanaonekana kuwa chumba cha tarakilishi.

Mlango huu umefungwa na ni wa darasa . Umepakwa rangi nyekundu. Kwenye mlango kuna vibandiko viwili. Cha kwanza kilichoandikwa kwa kutumia rangi nyekundu, kinaelezea kuwa ni cha darasa la 1C na cha pili kilichoandikwa kwa kutumia rangi nyeusi, kinaelezea kuwa, ni cha Mwalimu Agnes na watu wote wamekaribishwa. Mlango huo, umeundwa kwa kutumia mbao.

Haya ni madawati mawili. Moja limezeeka na kiti ipo chini yake, lingine halijazeeka kiti kipo kando yake. Kuna pazia kwenye dirisha. Hili ni darasa.

Huyu ni mwanariadha wa kuruka mbali aitwaye Samson Ojuka. Yuko katika uwanja wa michezo. Anaonekana akiruka, ishara ya kuwa anafanya zoezi.

Hapa ni pahali pa kuuza gesi, mitungi miwili ya gesi pamoja na kizima moto kilicho ukutani ziko katika chumba kilichozungushiwa wavu. Kizima moto hicho hutumika katika kuzima moto wa dharura, na kiko katika chumba kilicho na mitungi ya gesi kwa sababu gesi hulipuka kwa urahisi sana.

Mwanadada huyu ni mwanamichezo wa mchezo ya maji wa kuendesha Kayak . Jina yake ni Asiya Sururu na anaonekana akifanya mazoezi katika mto wa Oise. Yuko kwenye mashua huku ameshikilia kombeo. Ametabasamu huku ameweka pozi ishara ya kuwa anapigwa picha.

Hawa ni wanariadha wa uzalendo wa Kenya. Mmoja ni kipofu na mwingine mwongozaji wake. Wako katika uwanja wa michezo wa kifanya mazoezi. Maelezo kuhusu mwanariadha huyo mlemavu aliye na ulemavu wa kuona, yako kwenye picha hiyo.

Jumba hili ni la gorofa. Lina milango mitatu, milango yote yanafanana. Yamepakwa rangi nyekundu. Limejengwa kwa kutumia mawe, nyasi zimejaa hapo nje.

Hiki ni kitabu cha masomo cha afya ya usalama na tabia. Ni cha watoto wa shule ya chekechea ili wafunzwe jinsi ya kuwa na nidhamu na tabia nzuri. Ina picha ya watoto watatu. Iko juu ya dawati.

Huu ni mlingoti mrefu mweupe ambao bendera huwekwa. Lina patikana hususan kwenye vituo vya elimu ama vya serikali.

Wanamichezo hawa walemavu wanaonekana wakiwa na vijiti vyao uwanjani, wanafanya mazoezi. Wanatabasamu nyingi sana usoni. Wamevaa shati iliyo na lebo ya Kenya ishara ya kuwa ni wa timu ya Kenya.

Hiki ni kitabu cha masomo. Ni cha darasa la pili na ni cha somo la Kiingereza. Ni toleo jipya. Kitabu hiki kimezeeka mno. Vidole vinaonekana vikiishikilia. Kwenye kitabu Kuna mchoro wa maua na nyuki ziko katika maua hayo.

Hapa ni katika pahali pa kufanya mazoezi. Mtu aliyesimama anaonekana akisaidia aliyeketi katika kiti cha magurudumu kufanya zoezi kwa kupiga begi hili lililoangikwa.

Mlingoti unaonekana ni wa bendera. Inapatikana sana sana katika shule. Tangi la maji linaonekana. Kuna bango la kuashiria kuwa ni sehemu ya ukusanyaji.

Hawa ni wanariadha wawili. Mmoja ni kipofu, mwingine sio kipofu. Asiye kipofu amemshikilia yule kipofu mkono, ishara ya kumwongoza ili asijikwae. Huyu asiye kipofu ndiye anayekimbia pamoja na huyu aliye kipofu ili amwongoze njiani.

Hii inaonekana kuwa kama kazi ya nyumbani ya mwanafunzi wa darasa la pili. Wanaonekana kuwa wanaambiwa waelezee yanayoendelea katika picha hizi.

Hili ni darasa. Lina ubao mweupe ulioandikwa kwa lugha ya kingereza. Kiti cha mwalimu kiko mbele. Kwenye ukuta kuna maandishi ya siku za wiki na miezi. Pia kuna alfabeti zilizoamdikwa kwa herufi kubwa na ndogo.

Mashindano ya wanariadha yanasheherekewa na wanariadha wa Kenya. Mwanariadha Omanyala anaoenakana akiwa ametabasamu huku ameshikilia kiti cha gurudumu kilicho na mwanadada aliyebeba bendera ya Kenya. Wanariadha wengine wako nyuma yao.

Hii ni karatasi ya mtihani ya mwanafunzi. Picha ya dudumanyoa na mamba iko kwenye karatasi hiyo. Ni karatasi ya somo la hisabati. Mwanafunzi huyu amepata, ishara ya kuwa ni mwerevu.

Huu ni ubao mweupe ulioandikwa na maandishi ya lugha ya Kiingereza. Inaonekana kuwa somo la dini. Kwenye ukuta kuna maandishi ya miezi miwili ya mwaka.

Mwanariadha huyu anaonekana akiwa uwanjani huku ameshikilia mkuki wa riadha. Anafanya mazoezi. Ameketi katika kiti cha magurudumu, ishara ya kuwa ni mwanariadha mlemavu. Mtu anaonekana nyuma yake akiwa ameshikilia kiti hicho cha magurudumu ili kuzuia asirudi nyuma na awe na usawa wa mwili.

Hii ni sehemu ya chini ya ubao mweupe. Kifutio cha ubaoni kimeegeshwa kando yake. Sehemu ndogo ya rula inaonekana . Hii inaonekana kuwa darasa. Sakafu imetengenezwa kwa kutumia vigae.

Wasichana hawa wako katika mashindano uwanjani. Mmoja amevaa miwani na kusonga nywele ilhali mwingine hajavaa miwani na amechana nywele. Mashabiki wameketi wakiwatazama.

Hapa ni darasani, madawati pamoja na viti vimepangwa vizuri. Kiti kimoja kinaonekana kimeanguka, kuna kabati ya rangi nyeupe. Ndani yake chupa maalum ya kudumisha joto au baridi ya kinywaji kipo. Ubao mweupe unaonekana pamoja na rula ya rangi ya machungwa.

Hapa ni darasani, Lina ubao mweupe uliyo na maandishi. Ufagio na kipipa kidogo cha takataka viko karibu na ubao huo. Sakafu la darasa hii imetengenezwa kwa kutumia vigae.

Hizi ni siku za wiki zilizoandikwa kwenye vijikaratasi na kubandikwa kwenye ukuta. Hii inaonekana kama darasa, kuna ubao mweupe hapo kando ulio na maandishi.

Hiki ni kitabu cha masomo kilicho chapishwa na wachapishaji wa Longhorn. Ni cha somo ya sayansi ya kompyuta. Ni cha darasa la saba. Ina picha ya mkono wa mtu uliovaa glavu na ameshikilia kitu. Lipo na na bango ya kuidhinishwa na taasisi ya kitaifa ya maendeleo ya mitaala ya Kenya.

Kibandiko hiki kina maandishi yasemayo, mkusanyiko wa moto. Hii inaashiria kuwa, iwapo moto umetokea, watu wakusanyike katika sehemu hiyo. Kibandiko kilicho na maneno haya hupatikana katika taasisi za elimu, shuleni, ofisi za kazi, ofisi za serikali na mahali ambapo kuna mkusanyiko wa watu wengi. Tanki la maji lipo nyuma ya kibandiko hicho.

Hii ni karatasi ya mtihani ya mwanafunzi iliyosahihishwa. Ni ya somo la dini ya kikristo, yapo majibu yaliyosahihi na yale yasiyosahihi. Hivyo basi kuna yale aliyopata na yale ambayo hajapata.

Jumba hili ni la ghorofa. Lina milango mitatu, milango yote imepakwa rangi ya kufanana. Nje yake kuna uwanja ulio na mti uliotoa maua ya rangi ya waridi.

Hapa ni shuleni na hizi ni ngazi zinazounganisha ghorofa. Ngazi zingine zinaonekana. Kuna uwanja safi uliofyekwa. Una maua yaliyopandwa kwa mpangilio mzuri.

Hawa ni wanariadha wa timu ya nchi ya Kenya. Kuna waliowalemavu na wasiowalemavu. Wale walemavu wameketi kwenye viti vya magurudumu huku wakisukumwa na wale wasio walemavu. Wanatabasamu sana. Wameshikilia bendera za Kenya mikononi na vingine vibandiko vinavyosema Team Kenya. Wapiga picha wanaonekana wakiwapiga picha wanariadha hawa. Hii inaonekana kuwa hafla ya kusheherekea.

Huu ni mlango wa mbao uliopakwa rangi nyekundu ambao ni wa darasa. Mlangoni mna kibandiko kilichoandikwa darasa la 6C. Jina la mwalimu pia limeandikwa, ishara ya kuwa yeye ndiye mwalimu wa darasa hili.

Hiki ni kituo cha Deki cha matatizo ya usikivu kikishirikiana na chama cha Kenya Cha Watoto Viziwi. Kibandiko kiko ukutani kinachoelezea kuwa kituo hicho kilizinduliwa rasmi mnamo mwaka wa elfu mbili ishirini na nne mwezi wa Februari. Aliyezindua ni Bwana Harry K. Kimutai, katibu mkuu katika idara ya huduma za matibabu katika wizara ya afya. Bendera za Kenya ziko ukutani pamoja na putupu , ishara ya kuwa uzinduzi huo ulikuwa unafanyika.

Mwanariadha mlemavu anaonekana akifanya mazoezi katika uwanja wa michezo kwa kutumia kiti cha magurudumu, amevaa glavu mikononi, huku anajizatiti katika mazoezi yake.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya. Aliyejifunika kitu kwenye macho anaonekana kuwa kipofu. Pia huyu mwingine aliye na kitu kwenye shingo anaonekana kuwa kipofu. Hao wasiokuwa na vitu kwenye macho wanaonekana kuwa wasaidizi wao. Wamesimama wapigwe picha ishara ya kuwa wameshinda.

Mlingoti wa bendera umesimama tisti. Hupatikana katika taasisi za elimu na offisi za serikali. Kibandiko cha kuashiria kuwa ni pahali pa mkusanyiko unaonekana karibu na mlingoti huo ,vile vile Kuna tangi leusi la maji.

Hiki ni kitabu cha masomo, cha lugha ya kiswahili. Kinaonesha aina mbalimbali ya kubeba mizigo. Lori limebeba mchanga, garimoshi lina mabehewa ya kuwekea mizigo na baiskeli mzigo umefungwa nyuma.

Hawa ni wanariadha vipofu. Wapo katika mashindano ya wanariadha walemavu. Huyu wa Kenya anaonekana kuwa wa kwanza. Amefurahia mno huku ameinua mikono juu. Nyuma yake kuna wengine wa nchi zingine.

Darasa hili lina madawati. Juu yake kuna karatasi. Lina kiti cha mwalimu na vya wanafunzi . Pazia ziko dirishani . Meza ya mwalimu ina vitabu. Sakafu ni safi mno. Ukutani kuna picha.

Bango hili liko ukutani, ni bango lililo na ujumbe kuhusu misitu. Bangoni kuna maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayoeleza jinsi ya kutunza na kuhifadhi misitu ili kuboresha maisha ya baadaye.

Hii ni chati ya masomo. Imeandikwa alfabeti katika herufi kubwa na ndogo. Imepambwa kwa rangi tofauti za kuvutia na kando yake kuna michoro ya katuni ili kufurahisha wanafunzi.

Hapa ni pahali pa watoto pa kucheza. Kuna aina mbali mbali ya vifaa vinavyotumika .Kuna nyumba ambayo wanatumia kuchezea.